Muuzaji wa pembejeo za kilimo akitoa elimu juu ya namna ya matumizi ya pembejeo hizo, kuna mkulima aliyekuja kufanya manunuzi katika duka lake lenye mifuko mingi ya rangi nyeupe inayobeba pembejeo hizo.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama pembezoni mwa mifuko meupe ya mbolea, inayotumika katika ukuzaji wa mazao ya aina mbalimbali mashambani.

Wafanyakazi wakipakua mifuko myeupe ya mbolea, kutoka kwenye kontena, inayotumika kwa ajili ya kurutubisha mimea mbalimbali ya shambani.

Rafu nyeupe zilizozungushiwa vioo, zimetumika kuhifadhi kemikali za kilimo na dawa za wanyama zilizo ndani ya chupa tofautitofauti na mifuko, ambayo hutumika kwa ajili ya wanyama na mimea.

Dawa ya mifugo yenye jina la Taktic iliyohifadhiwa katika chupa maalumu, inayotumika kutibu tatizo la chawa katika: ng'ombe, kondoo pamoja na nguruwe.

Madawa tofauti tofauti ya mifugo ndani yamefungashiwa, viambatanisho vyake vyenye maelekezo ya namna ya kutumia yakiwa yamepangiliwa katika raki nyeupe

Mmea wa kijani ulionawiri wa zao la nyanya, wenye nyanya nyingi za rangi ya kijani, zinazokaribia kuvunwa kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima katika shamba la mahindi wakizunguka mavuno yao na kuyaweka katika mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lake la nyanya, akikagua mazao yake kabla ya mavuno na uuzaji sokoni.

Wakulima shambani wakiwa pembezoni mwa mavuno ya mahindi yao, wakiyaandaa mavuno hayo kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima akiendesha trekta linalovuta mashine ya kisasa ya uvunaji wa mahindi, na kuweka katika trela kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni.

Mkulima aliyevalia fulana nyeupe akisimama juu ya mavuno yake ya mahindi yaliotandikwa chini, ili kuyakausha na kuyaandaa kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa karoti akiwa shambani kwake akikusanya mavuno ya zao lake kwaajili ya usafirishaji sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mkulima aliyevaaa koti la rangi ya kijani, pamoja na buti nyeupe akiwa katika shamba kubwa la ndizi, anabeba ndizi kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni.

Wafanyakazi shambani wakitega miti, ili kusaidia migomba yenye ndizi kubwa, zilizokaribia mavuno kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Mkulima alievalia fulana nyeusi pamoja na buti nyeusi, akiwa shambani akikagua mazao yake aina ya vitunguu, kabla ya mavuno kwaajili ya mauzo sokoni.

Mmea wa nyanya wenye nyanya kubwa za rangi nyekundu, zilizokuwa tayari kwa ajili ya mavuno na kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima wa mazao aina ya mapapai aliyevaa koti na buti za rangi nyeusi, akikagua mimea yake inayokaribia msimu wa mavuno ili vikapate kuuzwa masokoni.

Mmea wa zao la kahawa ukiwa na majani ya rangi ya kijani yenye afya pamoja na maua meupe, kuashiria unakaribia kutoa mavuno.

Shamba kubwa lenye rutuba linalotumika katika kilimo cha mimea, aina ya mapapai kwa ajili ya kuuzwa sokoni ama katika viwanda.

Mmea aina ya nyanya iliyooteshwa katika mifuko maalumu yenye nyanya za rangi nyekundu, zilizo tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mkulima akibeba gunia kubwa jeupe, juu ya mahindi yaliyotandikwa ili kukaushwa, kuandaliwa zaidi kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba wakikusanya mavuno yao ya mahindi mahala moja, tayari kwaajili ya kusafirisha kuelekea sokoni kwa lengo la uuzaji.

Wakulima shambani, wakiwa wamezingira mavuno ya viazi na kuviweka katika mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni ili vikauzwe.

Wakulima tofauti wakiwa wanaandaa na kukagua mavuno ya mazao yao ya kahawa zilizo na rangi nyekundu, ili wakapate kuzipima na kuziuza.

Wakulima wakizunguka mavuno yao ya zao la mahindi wakiyaandaa kwa kuondoa maganda tayari kwaajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ili yakapate kuuzwa.

Vitunguu vikiwa katika vitalu maalumu shambani, vilivyozungushiwa mabomba maalumu vya kunyunyuzia maji, kabla ya uvunaji kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima shambani wakizingira mavuno yao ya vitunguu, na kuviweka katika vyombo maalumu ili kuviandaa kwaajili ya usafirishaji kuelekea sokoni vikapate kuuzwa.

Wafanyakazi wakiwa wanaandaa mavuno ya zao la mananasi, na kuyapakia katika maboksi maalumu, tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mavuno ya mazao aina ya vitunguu, yakiwa shambani tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni, ili vikapate kuuzwa kwa watumiaji wengine.

Wakulima katika shamba la mahindi wakizingira mavuno yao ya mahindi na kuyaweka katika mifuko maalumu, kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni ili yakapate kuuzwa.

Mavuno ya zao aina ya vitunguu vikiwa vimekusanywa katika eneo moja shambani na kuandaliwa kwa ajili ya usafirishaji sokoni, ili vikapate kuuzwa.

Mkulima aliyevalia fulana nyeupe akiwa pembezoni mwa mimea yake aina ya mahindi, akiikagua tayari kwa ajili ya mavuno na mauzo sokoni.

Mafungu ya mazao aina ya viazi yakiwa shambani, yakiandaliwa na wakulima kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni, ili yakapate kuuzwa.

Wakulima shambani wakipakia mavuno ya mahindi yao katika mifuko maalumu kabla ya kuiweka katika usafiri wao, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mavuno ya zao aina ya karoti yakiwa yamekusanywa shambani, yakiandaliwa tayari kwa ajili ya usafirishaji kuelekea sokoni, ili ipate kuuzwa kwa watumiaji wengine.

Mkulima shambani, akiwa anavuna zao aina ya kahawa na kutia mavuno yake katika chombo maalumu cha rangi ya kijani kabla ya kuyandaa na kuyasafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo zaidi.

Mkulima aliyevalia nguo ya rangi ya bluu, akiwa amekwisha andaa na kuweka mananasi yake katika gari tayari kwa ajili ya usafirishaji ili yakapate kuuzwa sokoni.

Wakulima wa ndizi wakisaidiana kupakia mavuno ya mazao yao kwenye Gari, ili wapate kuyasafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa la ndizi zilizofunikwa na mfuko wa plastiki, ili kuzilinda dhidi ya wadudu pamoja na wanyama waharibifu ili kutunza thamani yake kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakipakia mavuno yao ya vitunguu kwenye gari tayari kwa ajili ya kusafirisha kuelekea sokoni kwa ajili ya mauzo.

Magunia kadha wa kadha yakitumika kufungashia viazi ambapo, mawili yakiwa tayari yamekwisha kufungwa kwa ajili ya mauzo au kusafirishwa.

Mahindi yaliyotundikwa na kuanikwa katika fito mawado, ili kuondoa unyevu, na kuyafanya yawe makavu tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Wakulima wawili wakiwa wamevaa nguo za rangi ya kijani na kushikilia mapanga, wakiandaa mavuno yao ya ndizi shambani tayari kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji.

Mikungu ya ndizi ikiwa imepangwa chini sokoni huku mchuuzi mmoja akiwa anapunguza vichaani na kuvutia kwenye kikapu wengine wakiwa wanasubiri wanunuzi .

Mkulima wa makamo ameshikilia chepeo akiwa juu ya mbegu nyingi za kahawa zenye rangi nyekundu, akizichambua na kuziandaa kwa ajili ya uchakataji kwa lengo la mauzo.

Mkulima aliyevalia nguo ya rangi ya buluu akiwa shambani pamoja na wenzake, wakivuna nyanya zilizoiva vizuri na kuzitia katika vyombo maalumu kwa ajili ya usafirishaji, ili zitumike kwa ajili ya matumizi ya kibiashara.

Mkulima mwenye furaha akivuna na kuandaa zao aina la mahindi, kutoka shambani mwake, tayari kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mkulima akimwaga vitunguu zaidi, juu ya mavuno yake ili aweze kuviandaa kwa ajili ya usafirishaji na shughuli za uuzaji.

Mavuno makubwa ya viazi katika shamba lenye rutuba yaliyofanywa na wakulima wanaoyaandaa kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji.

Kivungulio cha mkulima anayeotesha mbegu pamoja na miche, katika vyombo maalumu vya rangi nyeusi na nyekundu, kabla ya kuhamisha mimea hiyo na kupandikiza shambani.

Shamba kubwa la mkulima lenye ardhi iliyo na rutuba, iliyooteshwa migomba mikubwa ya ndizi, iliyostawi na kuoteshwa katika mpangilio mzuri.

Wakulima wanne wakiwa mbele ya kitalu kidogo, wakiandaa mashimo pamoja na matuta maalumu kwa lengo la kupandikiza mbegu.

Shamba kubwa la mkulima lenye hali hii ya rutuba lililooteshwa mimea aina ya mapapai iliyopangwa katika mistari iliyonyooka.

Mkulima akitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kupitia mabomba yenye kupitisha maji, katika kila mche ndani ya bustani yake.

Wakulima wakiwasilisha mavuno ya maparachichi yao katika makreti ya rangi ya bluu kwa ajili ya upimaji na uuzaji.

Mkulima aliyevaa fulana nyeupe na buti nyeusi, akikagua mboga mboga zake katika shamba lake, zinazomwagiliwa na mfumo maalumu wa umwagiliaji.

Miche ikichipua na kunawiri katika chombo maalumu kinachotumika kukuzia mbegu, kabla ya kuiamisha kwenda shambani kwa ajili ya ukuaji zaidi.

Shamba zuri na kubwa la mkulima lenye ardhi yenye rutuba ambapo, limeoteshwa mahindi mengi pamoja na matikiti maji.

Miche midogo ya mimea iliyochipua katika vyombo maalumu, ambayo wakulima hutumia kukuzia miche yao ya mazao tofautitofauti kabla ya kupanda mazao husika shambani.

Mashine ya kisasa na maalum, kwaajili ya uoteshaji wa mbegu katika vyombo maalumu, kabla ya kuhamisha mbegu hizo na kuzipandikiza shambani.

Mkulima akiendesha trekta, linalovuta jembe ili kulima shamba na kuliandaa tayari kwa ajili ya kuotesha mazao.

Mashine ndogo ya kisasa yenye magurudumu mawili pamoja na rangi ya kijani, inayotumika mashambani kukata nyasi ndefu ili kuandaa shamba kwa ajili ya kulima.

Mashine mdogo ya kusukuma yenye magurudumu mawili pamoja na rangi nyeusi na nyekundu, inayo tumika katika kulima shamba, tayari kwa ajili ya uoteshaji wa mazao.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kuchipua mbegu, na kuziandaa katika vyombo maalumu, kabla ya kuzihamisha na kuzipandikiza mashambani.

Kilimo kinachotumia mashine zilizo za kisasa, huotesha mbogamboga katika rafu maalumu ili kuongeza mavuno na kupunguza gharama za uzalishaji.

Mkulima akiendesha trekta la rangi nyekundu linalovuta majembe ili kulima shamba lake na kuliandaa kwa ajili ya upandaji wa mbegu za mazao tofauti.

Mashine ndogo ya rangi ya kijani inayovutwa kwa mkono, inayotumika katika kuandaa bustani kwa ajili ya uoteshaji wa mbogamboga na mbegu.

Mashine ya kisasa ya rangi nyekundu, ikiwa inavutwa na trekta shambani, ili kuandaa shamba kwa ajili ya uoteshaji wa mazao tofautitofauti.

Mashine ndogo ya kisasa yenye rangi nyekundu inayotumika katika kulima shamba kuliandaa katika kulima mazao tofauti tofauti.

Mashine ndogo ya kisasa inayovutwa kwa mkono ili kuandaa vitalu, vinavyotumika kuoteshea mbegu pamoja na mbogamboga.

Mashine yenye kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ili kuhakikisha mimea yote katika shamba imepata maji ya kutosha katika muda sahihi kwa ajili ya ukuaji bora.

Trekta likitumika kuvuta majembe ya kisasa, ili kuandaa shamba kubwa kwa ajili ya uoteshaji wa mimea tofautitofatuti.

Mashine ya kisasa ikitumika ndani ya nyumba kitalu yenye mazao aina ya nyanya, ili kukagua afya ya mazao husika kwa lengo la kuboresha mavuno ya mazao hayo.

Mashine ndogo ya kisasa ya rangi nyekundu ya kusukuma kwa mikono, inayotumika kuandaa eneo kwa ajili ya kuotesha mazao.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu, ikivutwa na trekta shambani ili kuliandaa shamba kwa ajili ya uoteshaji wa mazao mbalimbali.

Mashine za kisasa na za kielektroniki, zikitumika kuhamisha miche kutoka kwenye vitalu vyao kwenda katika vyombo maalumu vya rangi nyekundu kwa ajili ya ukuzaji zaidi.

Kilimo cha kisasa, kinachofanyika ndani ya nyumba maalumu ziitwazo kivungulio, zikitumia mashine aina tofauti tofauti kwa ajili ya kutunza na kuangalia ukuaji wa mimea.

Samaki wadogo wenye rangi nzuri ya kuvutia ya machungwa wanaofugwa kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini ama mahala zingine.

Kilimo cha samaki wadogo, wenye rangi ya dhahabu ya kuvutia, wanaotunzwa kwaajili ya urembo na mapambo, kwaajili ya majumbani na ofisini.

Samaki wadogo wenye rangi nzuri ya njano yenye kuvutia, wanaofugwa kwa lengo la mapambo majumbani, maofisini ama mahala pengine.

Samaki mdogo mwenye rangi nyekundu ya kuvutia, anayefugwa kwa lengo la mapambo maofisini, majumbani ama mahala zingine.

Samaki wadogo wa aina tofauti na rangi za kuvutia katika mandhari ya kijani, wanaotunzwa kwa ajili ya mapambo majumbani, maofisini, na sehemu zingine.

Ukuzaji wa miti ya aina tofauti katika mikuko maalumu ya rangi nyeupe, inayotumika kuhamisha miti hiyo na kwenda kuipandikiza katika mahala tofauti tofauti.

Wakulima wa miche ya miti wakiwa wamezingira kitalu kilichokuwa na miche ya miti iliyooteshwa katika mifuko maalumu, wakielekezana juu ya namna ya kuotesha miche hiyo.

Mandhari nzuri ya msitu mkubwa wa rangi ya kijani, ulioota katika ardhi yenye rutuba pamoja na njia inayoelekea ndani ya msitu huo.

Wakulima watatu ndani ya kitalu maalumu, wakiotesha na kunyeshelea miche ya miti; iliyooteshwa katika mifuko maalumu kabla ya kupandikizwa mahali nyingine.

Wakulima wa miti wakiwa wanafanya kazi katika vitalu maalum, vinavyotumika katika ukuzaji na utunzaji wa miche ya miti, kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandikizwa mahala pengine.

Mandhari ya msitu wenye miti na kichaka kikubwa, uliokuwa na njia iliyo nyembamba inayoelekea ndani ta msitu huo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya msitu. Ulio wa kijani wenye miti mirefu, iliyoota kando kando ya eneo la maji lililozungukwa na majani marefu ya kijani.

Mimea iliyooteshwa na kustawi vizuri katika mfumo wa kisasa, unaohakikisha kila mmea unapata mzunguko wa maji yenye virutubisho vilivyo muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mmea husika.

Miche iliyooteshwa na kustawi katika raki maalumu na za kisasa, zenye mfumo wa mzunguko wa maji yenye virutubisho muhimu, vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mmea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroproni unaotumia mabomba yenye matundu juu yake, yanayotumika kuhakikisha kila mmea unapata maji ya virutubisho vilivyo muhimu kwa ajili ya ukuwaji wa mmea husika.

Kilimo cha kiwanda, cha ng'ombe wa kisasa, walio nenepa na wenye afya nzuri, kwa lengo la kupata maziwa, mbolea, pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina la stroberi kinachofanyika ndani ya shamba kitalu katika mfumo maalumu, ili kusaidia kuongeza mavuno.

Ufugaji wa viwanda wa ng'ombe wa kisasa wakiwa ndani ya zizi kubwa kwalengo la kuzalisha maziwa, mbolea pamoja na nyama.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya mpunga, kinachotumia mashine kubwa ya uvunaji kuvuna mpunga huo na kuuandaa kwa ajili ya uuzaji masokoni pamoja na viwandani.

Kilimo cha viwanda cha kuku wengi katika eneo maalum, lenye vyombo maalum vya kupakia chakula pamoja na miundombinu mingine muhimu inayohitajika kwaajili ya ukuaji wa kuku hao.

Kilimo cha viwanda cha mbogamboga zilizooteshwa kwa ustadi na utaalamu ndani ya kiuvungulio ili kuongeza mavuno pamoja na kupunguza gharama ya uzalishaji.

Kilimo cha kiwanda cha zao la stroberi, kikifanyika ndani ya nyumba kitalu katika mistari iliyopangiliwa kwa kunyooka, ili kuongeeza mavuno.

Kilimo cha viwanda cha zao la chai katika shamba kubwa lenye wakulima wawili wanaovuna zao hilo, na kulitia katika chombo maalumu, walichokivaa katika mabega yao.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya kabichi, katika shamba kubwa lenye rutuba, iliyooteshwa katika mistari iliyonyooka.

Mavuno ya zao aina ya nyanya zilizooteshwa kwa kilimo cha viwanda, ikiandaliwa kwa ustadi katika mashine za kisasa, tayari kwa ajili ya uchakataji sahihi.

Kilimo cha kiwandani cha mazao aina ya uyoga, kinachotumia mifuko maalumu na njia za kisasa, ili kuongeza mavuno na kupunguza gharama ya uzalishaji.

Kilimo cha viwanda cha zao aina ya nanasi katika eneo kubwa lenye rutuba, ili kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza mavuno.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya shamba la kiwanda, wanatumika katika kuzalisha bidhaa mbalimbali kama vile mayai na nyama.

Mimea iliyooteshwa katika mistari iliyonyooka ndani ya kivungulio kwa lengo la kupata mavuno mengi yatakayo tosha mahitaji ya viwanda.

Mfumo maalamu unaotumia bomba, zenye vitobo vidogo, vinavyotumika kumwagilia maji katika mashina ya mimea iliyopo shambani ama katika bustani.

Shamba linalotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji maji; wenye mabomba madogo, yenye vitobo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji unaotumia mabomba madogo, yanayolazwa katikati ya matuta ya mimea, ili kunyunyiza maji kwenye mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa lenye rangi nyeupe, lililokuwa na matundu yanayonyunyiza maji katika mifereji iliyo karibu na mimea.

Matuta shambani yanayotumia mfumo maalumu wa umwagiliaji kupitia mabomba yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji kwenye mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji katika mimea iliyoshambani, inayotumia mabomba madogo yenye vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji katika mashina ya mimea.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji maji kwa mimea, Unaotumia mabomba madogo yaliyo na vitobo vidogo vinavyonyunyiza maji kwenye shina la mmea.

Mfumo maalumu wa umwagiliziaji maji katika mimea, unaotumia mabomba madogo ya rangi nyeusi yenye vitobo vidogo, vinayonyunyiza maji katika mashina ya mmea.

Mfumo maalumu wa bomba ndogo za rangi nyeusi, zilizopitishwa katikati ya mimea, kwa lengo la kumwagilizia mashina ya mimea, ili kuhakikisha mimea kupata maji na virutubisho.

Kilimo cha kisasa kinachofanyika katika eneo kubwa, lenye mifereji muhimu, inayopita katikati ya mimea, kwa lengo la kumwagilia kila mmea, ili ikapat kustawi vizuri.

Wakulima wawili wakiwa katika kitalu wakitumia mabomba maalumu, ili kunyeshea maji katika mimea waliyootesha.

Mfumo maalumu unaotumia mabomba miembamba, yenye vitobo vinavyotumika kunyunyuzia maji katika mmea ili kuhakikisha mmea unapata maji na virutubisho.

Kitalu klichooteshwa mimea aina ya nyanya, kinachotumia mfumo maalumu wa mipira inayosambaza maji, kutoka mmea mmoja hadi mwingine.

Shamba kubwa lenye ardhi yenye rutuba likitumia mifereji midogo inayopita katikati ya mimea kwa ajili ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji maji katika shamba kubwa lenye ardhi ya rutuba, unaosaidia kuhakikisha kila mmea umepata maji ya kutosha kwa ajili ya ukuaji.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, yenye anga la rangi ya bluu, pamoja na vilima vingi vilivyofunikwa na ukijani mzuri, wa misitu mikubwa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye ziwa linalong'ara kwa rangi ya bluu, likizungukwa na ardhi ya tambarare upande mmoja pamoja na ardhi yenye milima kwa wa pili.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye mto mkubwa uliojaa maji pamoja na misitu mizuri ya kijani, inayoonekana katika ng'ambo zake zote mbili.

Mandhari nzuri ya tambarare iliyofunikwa na majani, miti myembamba isiyo na majani mengi, pamoja na makazi ya watu yaliyokaa kwa kutengana.

Mandhari ya mkondo wa maji uliokauka, wenye mifereji midogo pamoja na madimbwi ya maji, uliozungukwa na miti pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri ya kijani yenye kuvutia iliyo na mji unaoonekana kwa mbali, pamoja na mnyama mzuri wa mwituni aina ya twiga.

Mandhari kavu ya tambarare na vilima vinavyoonekana kwa mbali, ikiwa na mimea michache iliyo kauka na kuota kwa kutengana.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, iliyo ya tambarare pamoja na milima kwa mbali, yenye miti michache iliyo myembamba, na kuota kwa kutengana.

Mandhari ya uwanda mkubwa, uliofunikwa na miti yenye kuota kwa kutengana pamoja na mto mkubwa unaopitisha maji yenye rangi ya udongo.

Mandhari ya vilima vya kuvutia, yenye misitu ya kijani iliyojitenga pamoja na maeneo yaliyofunikwa na nyasi zilizo za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri, juu ya vilima vilivyofunikwa na majani ya kijani pamoja na miti mirefu iliyoachanaachana.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, iliyo juu ya vilima vya rangi ya kijani, iliyojaa na misitu ya miti michache iliyoota kwa kutengana.

Mandhari ya tambarare iliyojawa na nyasi za kijani, pamoja na mto uliozingirwa na miti midogomidogo iliyotengana.

Mandhari iliyo nzuri na ya kuvutia, ya vilima vya rangi ya kijani, vilivyofunikwa na misitu ya miti mirefu iliyojitenga jitenga.

Mandhari ya uwanda mzuri wa kijani yenye miti michache iliyo ota kwa kutengana pamoja na wanyama wazuri kama vile pundamilia pamika na twiga.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, ya msitu mkubwa na wa kijani uliokuwa na wanyama tofautitofauti kama vile pundamilia pamoja na ngiri.

Mandhari nzuri ya ziwa lililozungukwa na msitu mzuri wa kijani katika upande mmoja, na makazi ya watu katika upande mwingine pamoja na barabara nzuri.

Mandhari nzuri ya uwanda uliofunikwa na majani makavu yenye rangi ya kahawia, pamoja na miti iliyoota kwa kutengana yenye majani machache, pamoja na vilima kwa mbali.

Mandhari ya kijani yenye kupendeza na kuvutia, iliyopo juu katika milima iliyojawa na misitu na maeneo ya tambarare yaliyofunikwa na majani.

Uanda mkubwa wa tambarare, uliofunikwa kwa nyasi zilizokauka za rangi ya kahawia. Usiokua na milima, na wenye miti michache sana, iliyo membamba.

Mandhari nzuri ya msitu asilia wa kijani, unaopendezeshwa zaidi na mlima ulio mkubwa, wenye barafu za rangi nyeupe katika vilele vyake.

Ng'ombe wakiwa wamefungiwa katika zizi lao, wanafugwa kwa lengo la uzalishaji wa nyama, mbolea, au maziwa.

Wanamama wawili walio kuwa wafugaji wakimshikilia mbuzi mdogo wa rangi nyeupe, ili kumuwekea lebo katika masikio yake kwa ajili ya utambuzi rahisi anapokuwa pamoja na mifugo mingine.

Mbuzi wawili waliofungiwa ndani ya zizi, huku wakila majani mabichi yaliyowekwa katika holi lililo karibu na zizi lao.

Wafugaji wa kisasa wa kuku wengi, wenye rangi nyeupe katika mabanda maalumu kwa lengo la kuzalisha mayai, mbolea pamoja na nyama.

Kuku wengi wakubwa wakiwa wamezunguka wafugaji wawili, ambao wamevalia makoti ya rangi nyeupe, wakisubiria kupewa chakula katika vyombo maalumu.

Kuku wadogo wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda maalumu, lenye vyombo maalumu vinavyotumika kuwapa chakula kwa lengo la kuwakuza ili kuwatumia kama kitoweo.

Mfugaji akiwa amezungukwa na kundi kubwa la kuku wanaosubiri kupatiwa chakula, huku akiwa amebeba kuku wawili katika mikono yake ambapo hao hutumika kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mayai.

Ndege aina ya kanga wenye manyoya ya rangi ya kijivu yenye madoti mengi meupe, wenye kufugwa kwa ajili ya nyama ama kwa ajili ya mayai.

Mbegu zilizooteshwa na kuchipua kuwa miche katika matuta maalum yenye mabomba ya kunyunyizia maji pamoja na udongo wengi rutuba.

Ukuzaji wa mbegu katika vyombo maalumu, ndani ya mazingira maalumu kabla ya kuhamisha mbegu hizo na kuzipandikiza shambani kwa ajili ya ukuaji zaidi.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika shamba, kitalu maalumu ndani ya vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi kabla ya kuamisha miche hiyo na kuotesha shambani.

Uoteshaji na ukuzaji wa mbegu kuwa miche, katika vyombo maalumu; vyenye rangi nyeusi, kabla ya kuhamisha na kupandikiza mbegu hizo shambani.

Ukuzaji wa mbegu za mahindi unaofanyika katika mistari, iliyonyooka ndani ya shamba kubwa lenye ardhi nzuri yenye rutuba.

Ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika kitalu maalumu, kwa kutumia mfumo maalumu wa umwagiliaji kabla ya kuhamisha miche hiyo kutoka kwenye kitalu na kuiotesha shambani.

Mbegu za mahindi zilizooteshwa pamoja na kuchipua katika mistari iliyonyooka ndani ya shamba kubwa lililo na ardhi yenye rutuba.

Mbegu za mimea tofauti kama vile; mahindi, njegere pamoja na chokoro zikiwa katika mifuko maalumu tayari kwa ajili ya uuzaji kwa wakulima, ili zikapate kuoteshwa mashambani.

Vifungashio maalumu vya rangi ya kahawia vinavyotumika kutunzia mbengu yenye maandishi tofauti kama vile: maharage, mahindi, taji pamoja na faida.

Mbegu za maharage zenye rangi tofauti; kama vile rangi nyekundu na kahawia, katika vikapu maalumu sokoni, tayari kwa ajili ya mauzo kwa wakulima ili wakapate kupanda mashambani.

Vifungashio vya mbegu vyenye rangi nyeupe pamoja na picha tofauti kama vile picha za bamia, vitunguu na mboga za majani vikiwa zimetundikwa katika rafu nyeusi.

Ukuzaji wa mbegu kuwa miche katika vitalu maalum vinavyonyunyuziwa maji na mfumo wa umwagiliaji kabla ya kuhamisha miche hiyo na kupandikiza shambani.

Kifungashio kidogo cha mbegu, chenye rangi ya njano pamoja na kijani, kikiwa na picha ya maboga, na maandishi kama vile sukari kidogo pamoja na maboga.

Mbegu za mimea tofauti kama vile; maharage, mtama pamoja na mahindi vikiwa katika mifuko isio ya rangi, tayari kwa ajili ya wakulima, ili wakapate kuotesha mashambani.

Wakulima wakiwa pembezoni mwa mifuko mikubwa ya rangi nyeupe, wakikagua na kupima ubora wa mbegu zitakazo kwenda kutumika katika shughuli za kilimo.

Kitalu maalumu kilichozungushiwa mfumo maalumu wa kunyunyizia maji, kinachotumika kukuzia mbegu kuwa miche kabla ya kuipandikiza shambani.

Mbegu zilizooteshwa katika vyombo maalumu na mazingira maalumu, kabla ya kuihamisha pale itakapokuwa miche mikubwa kuelekea shambani.

Eneo maalumu linalotumika kuchipua mbegu tofautitofauti katika vitalu maalumu, kabla ya kuhamisha mbegu hizo, na kuzipandikiza mashambani.

Vifungashio vya mbegu vya rangi ya kahawia, vilivyoandikwa "vuna mbegu" vikiwa na picha ya mbegu zilizomo ndani kama vile, bamia, kabichi pamoja na mboga za majani.

Nyumba kitalu ya kisasa ikitumika katika kuchipua mbegu za mimea tofauti tofauti katika vyombo maalumu, kabla ya kuihamisha na kuotesha shamba.

Vifungashio vya mbegu tofautitofauti vikiwa na picha ya mazao husika kama vile; nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Kitalu maalumu chenye mfumo wa mabomba yanayo nyunyuzia maji, kinachotumika katika ukuzaji wa mbegu kabla ya kuhamisha miche husika na kuipandikiza shambani.

Kitalu kikubwa kilichomo ndani ya kifungulio, kinachotumika kukuza mbegu kuwa miche kabla haijahamishwa na kupandikizwa shambani kwa ajili ya ukuaji zaidi.

Ukuzaji wa mbegu hadi kuwa miche katika vitalu maalumu vyenye udongo wenye rutuba pamoja na mipira meusi, inayosambaza maji kwenda katika kila mche kabla ya kuihamisha na kuipandikiza shambani.

Daktari wa mifugo akiwa amevaa koti leupe pamoja na kofia nyekundu akiwa anamkaguwa mbwa mwenye manyoya meupe.

Tangazo la huduma za kiafya kwa ajili ya wanyama lenye picha ya mbwa, paka, pamoja na sugura na maandisha kama vile huduma za kiafya kwa ajili ya mnyama wako, huduma zetu pamoja na mawasiliano.

Banda lenye dirisha pamoja na mlango mdogo, lililotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia mbao, linalotumika kutunza wanyama kama vile: mbuzi, kuku pamoja na mbwa.

Madaktari wawili wa mifugo, wakiwa ndani ya chumba katika hospitali ya wanyama. Wakimfanyia vipimo mbwa, ili kutambua zaidi juu ya afya yake, ama kuutibu ugonjwa wowote alio nao.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kutiwa milango ya chuma ya rangi nyeusi, linalotumika kama makazi ya mbwa wawili walio na rangi nyeusi na nyeupe.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, mawili madogo na moja kubwa la rangi ya kijani, yanayotumika kuhifadhia wanyama, kama vile; mbwa, kuku, mbuzi na kadhalika.

Ndege mkubwa wa mituni mwenye manyoya ya rangi nyeupe na kahawia, mdomo na kucha zilizochongoka, akiwa ameketi juu katika tawi la mti.

Mnyama wa mwituni aina ya mbogo akiwa ndani ya ziwa lililozungukwa na nyasi, mnyama huyu anafanana na ng’ombe na chakula chake ni majani.

Msimamizi wa wanyama pori akiwa amevaa koti la rangi ya kijani huku akimnywesha tembo mdogo maziwa kwa kutumia chombo maalumu.

Mnyama mkubwa wa mwituni aina ya kiboko, anaishi katika mazingira ya majimaji kama vile katika mito pamoja na maziwa; huku chakula chake kikiwa ni majani.

Tembo mdogo, akiwa katika mandhari ya msitu akila majani, huku watalii tofautitofauti wakiwa wanamtazama.

Ndege mwenye manyoya meupe pamoja na ya kijivu, mdomo ulio chongoka, na kucha kali anazotumia kuwindia wanyama wengine mwituni.

Ndege mwenye manyoa meupe na meusi, miguu mirefu, mdomo uliochongoka na alama nyekundu pembezoni ya macho yake anayoishi mwituni.